Bango lenye mandishi, yalilopangwa kwa rangi tofauti .Chini yake kuna michoro miwili ya mikono inayoshika kalamu. Upande wa kushoto na upande wa kulia. Unaonyesha ukuwa umeshika kalamu vizuri. Bango limezungukwa na mpaka wenye rangi nyekundu na michoro midogo ya duara pembeni.

Mwanamke ameketi kwenye kifaa cha mazoezi ya viungo chenye rangi nyekundu, na chuma cheusi ndani ya chumba cha mazoezi, amevaa fulana na nyeupe na suruali nyeusi. Nyuma yake kuna vyuma vizito vilivyowekwa kwenye mashine ya mazoezi.

Nyasi za kijani zilizopangwa vizuri zimeenea kwenye uwanja na kupanda karibu na nyumba zenye rangi ya manjano na paa la rangi ya machungwa huku pembeni kukionekana miti mirefu na uzio wa mawe unaozunguka eneo hilo.

Karatasi zenye jina ya siku za wiki kwa lugha ya kingereza zimebandikwa , kila moja ikiwa na rangi tofauti nachoro mdogo kuanzia jumapili hadi jumamosi kama sehemu za nyenzo za kufundishia wanafunzi.

Bango lenye maandishi linaloashiria eneo la kukusanyika wakati wa moto pamoja na mshale unaoelekeza kulia. Bango hili limesimama mbele ya tanki kubwa la maji na limezungukwa na nyasi na miti kwa umbali.

Mlango wa mbao wenye paneli zilizochongwa, juu ya mlango kuna kibandiko chenye maandishi kinachoashiria kuwa huu ni mlango unaoelekea kwenye chumba cha maabara nambari nne, kushoto kuna kitasa cha mlango wa chuma.

Vijana wawili Wakikimbia uwanjani, mmoja amevaa fulana ya rangi ya zambarao na suruali nyeusi na mwingine amevaa fulana ya bluu na suruali ya zambarao . Nyuma yao kuna watu wengine wamekaa Kwenye viti vya plastiki vya rangi mbalimbali kama vile la njano na zambarao . Huku wengine wakiwa wamesimama wakitazama shughuli inayoendelea.

Mikunjo ya karatasi za rangi tofauti kama vile njano, pinki, samawati, nyeupe, nyekundu na zambarau. Karatasi hizo zimekujwa kwa mviringo na zimewekwa ndani ya chombo cha kuhifadhia. Nyuma yake kuna sehemu ya ukuta na pazia zenye michoro ya rangi mbalimbali.

Bango jeupe lenye maandishi ya maneno kwa kiingereza yaliyopangwa wima kuunda neno, kila herufi ya neno hilo imechorwa kwa rangi tofauti na imeandikwa mwanzo wa sentensi kisha sentensi kamili ikiendelea kwa maandishi meusi, bango limeekwa kwenye ukuta wa mbao wenye rangi ya kahawia nyekundu.

Ukuta umefunikwa na bango lenye rangi nyekundu angavu katikati likiwa na mchoro wa mviringo wa saa yenye nambari kamili kuanzia moja hadi kumi na mbili. Pande zote za saa zimefungushiwa maumbo yenye rang nyekundu na samawati.

Meza yenye kompyuta mbili za mezani zikiwa na skrini, kibodi na panya. Kila kompyuta imewekwa Lebo juu ya skrini. Pia kuna vitabu na karatasi zenye michoro za rangi mbalimbali zikiwa zimewekwa juu ya meza karibu na kompyuta hizo.

Meza ndefu yenye kompyuta kadhaa zilizopangwa mstari. Kila kompyuta ina kiwango cha kuonyesha kibodi na kipanya. Kompyuta ziko kwenye chumba chenye kuta za rangi ya kijani iliyofifia na nyuma yake na ubao uliyo na sehemu zilizoharibika. Viti vya plastiki vimewekwa mbele ya meza ili kutumika na watumiaji wa kompyuta hizo.

Mchezaji wa mpira wa miguu wa kike akiwa amesimama uwanjani. Mchezaji huyu ana ulemavu wa mguu mmoja na anatumia mikongoja miwili kucheza. Amevaa jezi nyekundu na nyeupe iliyoandikwa Kenya kifuani na kaptura nyekundu. Mpira wa miguu uko chini mbele ya mguu wake.

Vijana wawili wakiwa kwenye ukumbi wa mazoezi ya ndondi, mmoja amevaa glavu za buluu, na kushika kifaa cha mazoezi cha kupiga. Huku mwingine ambaye yuko kwenye kiti cha magurudumu, akiwa amevaa glavu za kijani akipiga ngumi kwenye kifaa hicho. Wote wanaonekana wakifanya mazoezi ya ndondi kushirikiana.

Mwanariadha wa kike aliyevaa fulana nyekundu iliyoandikwa "Kenya" kifuani, anaendesha mtumbwi, ndani ya maji. Ana kofia ya njano kichwani na glavu nyeusi mkononi huku akishika kashia naruka nyuma yake kuashiria mwendo.

Mwanariadha mwenye ulemavu akishiriki katika mbio za viti maalum vya magurudumu kwenye uwanja wa riadha, amevalia nguo za michezo zenye rangi ya giza na anaonekana akiwa makini na mwenye nguvu akiskuma kiti chake kwenye barabara ya mbio.

Ni jengo la gorofa tatu linaonekana kama hosteli ama jengo la ofisi, kila gorofa lina mlango mwekundu dirisha dogo na ukumbi wa nje wenye matusi ya chuma cheusi. Kuta za jengo zimetengenezwa kwa mawe ya kahawia na nguzo za mbele zimepakwa rangi ya machungwa ya bluu.